Kundi la waatalamu wa kimatibabu wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na kofia wakifanya upasuaji katika chumba cha operesheni hiyo. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji na taa zinazoangaza eneo la upasuaji.

Shughuli za afya ya kijamii na uhamishaji nchini Kenya ikiwezekana ihusisha watoa huduma za afya kwa jamii na maafisa wa serikali au washirika wa maendeleo. Watu kadhaa wamevaa sare za rangi ya samawati na mistari ya njazi zinazofanana na sare za watoa huduma za afya.

Nyumba kubwa nzuri ya ghorofa ina dirisha mbili. Imeandikwa kliniki na rangi nyekundu. Ina ina bendera ya kenye, nyeusi na kijani. Kando kuna miti mirefu na juu posti ya stuma inapeleka moto ili kuweze kuwa na mwangaza. Mbele wanaume wakiwa wamevalia nguo ya polisi wanaelekea ndani.

Mtu akisafisha meno yake kwa kutumia kijiti cha mti kinachojulikana kama mswaki. Mswaki ni njia ya asili ya usafi wa meno unaotumika katika maeneo mbalimbali ikiwemo Afrika.

Nyumba kubwa inajulikana kama hospitali imepakwa rangi nyeupe ambaye inang'aa na kutengenezwa na simiti. Ndani kuna madaktari wawili wamevalia kofia na koti ya kijani na samawati, barakoa mdomoni. Wanamwangalia mgonjwa kwenye meno huku wakimtibu.

Shughuli za kukabiliana dharura na majanga hasa mafuriko zikifanywa na shirika la msalaba mwekundu la Kenya. Watu kadhaa wakiwa ndani ya boti wakiwa wanafanya shughuli za uokoaji au usaidizi katika eneo lililoathirika na maji mengi, pengine mafuriko.

Jijini kuna nyumba kubwa na nzuri la ghorofa zingine bado inajengwa watu wa aina tofauti ina kama vile wanaume wako ndani ya maji inaonekana kuna mafuriko mmoja ameshika kaptura nyekundu anainua juu na shati nyeusi mbele yake wengine wanasaidia mama mwenye kitambaa kichwani kuvuka mto.

Watu wako kando ya msitu yenye miti kubwa na marefu yanaleta kivuli na hewa safi ambao wa aina tofauti wanawake kwa wanaume wamevalia koti nyeusi kofia kichwani na barakoa mdomoni. Wanaeza kufanya usafi na kuokota taka. Mabati yako chini imetupwa.

Kwenye shamba la mtu ameweza kujenga nyumba kutumia simiti na chuma moja ya jengo lake limeweza kuchomeka kwa moto mkali na kuwaka sana. Kuna mtu amevalia koti la nyeusi na kijani. Ameshika paipu yenye inatoa maji kupoesha ili kitendo hicho isiweze kuadhiri watu.

Nyumba ndogo sehemu ya hospitali imepakwa rangi ya kupendeza. Iko na vitu vingi, kabati la samawati. Vitu imejaa juu kama dawa ya kutibu wagonjwa. Kando kuna daktari aliyevalia koti nyeupe, long'i nyeusi amesimama imara akiongelesha mwenzake mbele.

Mtu huenda mwanamke akiwa ameketi chini. Ameshika kichwa chake kwa mikono yake ikionyesha ishara za dhiki au huzuni. Juu ya kichwa chake kuna michoro tata inayofanana na mawazo yaliyochanganyikiwa au hisia za wasiwasi zikielezea hali ya afya ya akili kama vile fadhaiko.

Mtu wa kiume akiwa amejinyoosha juu ya benchi au kiti cha kanisa akiwa ameficha uso wake kwa mikono yake na kitabu cha bibilia kikiwa karibu naye. Taswira hii inaweza kuakilisha hali ya huzuni, kukata tamaa au maombi mazito ambayo yote yanaweza kuhusishwa na maswala ya afya ya akili.

Watoto ambao ni sehemu ya kundi la watoto wakitumia kifaa cha kunawia mikono au mfumo wa usafi wa maji. Inaashiria umuhimu wa usafi na afya kwa watoto.

Watu wengi wamekusanyika. Wamama, wazee na vijana weupe kwa weusi wengine wamevalia nguo na shati nyeupe. Mikono yao wameweka mbele huku wananawa. Maji yakiteremka kwa baketi ya samawati yanayotoka kwa dramu imeshikiliwa na chuma. Kando kuna nyasi chini.

Mti wa mpapai uliojaa matunda ya papai ukiwa umesimama wima na majani yake ya kijani kibichi yakionekana vizuri. Kuna mwanga wa jua unaopenya kupita majani na baadhi ya majani yameanza kugeuka rangi ya kahawia au njano.